Nyumba hii ambayo imewezwa kujengwa n la imesimamishwa na paipu mbili huku kando. Miti ya minazi imeweza kuizunguka na maua kadhaa kukiwa na paipu iliyo chini kwenye nyasi.

Sehemu ya ukuta ambayo ni ya shule imewezwa kupakwa rangi nyeupe na samawati, maandishi yake yakiwa kwa rangi nyeusi na kuandikwa "Tononoka Secondary School". Kuna watu wawili wanaoweza kutembea kando, mmoja akiwa amevalia nguo ya samawati, kunao akiwa wamevalia longi zao.

Kompyuta moja ambayo imeweza kuwekwa alama ya NK5 imesimamishwa kwenye meza ambayo ni ya mbao, rangi ni nyeupe. Kando yake kuna ubao ambao ni wa rangi ya samawati.

Wachezaji wa soka ambao ni wa jinsia ya kiume na walemavu, wameweza kusimama karibu na neti na wamevalia jezi ya Kenya, rangi ikiwa ni nyekundu shati na vinyasa vya rangi ya kijani kibichi.

Wanadada wawili wanajihusisha kwenye michezo, mmoja akiwa amevalia miwani na kushuka nywele yake akiwa na shati ya rangi ya samawati. Mwenzake amemshika mkono na kando yao kuna wale watazamaji ambao wanashuhudia michezo hio.

Ambavyo vimeweza kujaza darasa na lina madirisha kadhaa kwenye upande wa kando pazia mbili ambazo zimewekelewa hapo zimeweza kuning'inia na chini yake kuna rangi ambayo imeweza kupakwa.

Mkenya mmoja kwa jina la Mike Sonko amevalia shati nyeupe na kofia yake. Yuko pamoja na wachezaji ambao ni wa kiume na wakike mmoja pande ya kulia. Wamevalia nguo za nyekundu na longi zao za rangi ya nyeupe.

Meza kubwa ya rangi nyeupe ambayo imeweza kubeba tarakilishi mbili za rangi ya nyeusi ambazo zimewekelewa juu yake na tunaona. Pia kuna vitabu kadhaa pale kando na kimoja kimeweza kuandikwa Mental Health .

Chumba cha kusomea somo la computer , ambapo kuna viti vya rangi nyeupe, na mbele yake kuna tarakilishi kadhaa ambazo ni za rangi nyeusi. Imeweza kupakwa rangi ya kijani kibichi.

Wanadada watatu ambao wawili wameweza kuwa pamoja na wanaelekea sehemu moja. Huyo mwingine yuko na simu kwenye mkono wake akiweza kuwasiliana na mwenzake sikioni. Wako kando ya shule ambayo imeandikwa SACRED HEART HIGH SCHOOL.

Darasa ambalo lina madawati ndani pamoja na viti. Kuna madirisha ambayo yamewezwa kuwekwa vitambaa na kalenda moja kwenye ukuta ambayo imeandikwa Water is life . Kuna karatasi ambazo zipo hapo kando kwa rangi nyeupe.

Madawati mawili na moja linaonekana kuwa sehemu ndogo ambayo imeweza kutolewa. Kuna kiti kimoja ambacho kimeweza kuegemea ukuta ambao ni wa rangi nyeupe na vitambaa huku vinavyoonekana kwenye ukuta wake.

Mtu mmoja ambaye ni wa jinsia ya kiume na kilema anaonekana akitumia baiskeli yake akiwa amevalia macho nne ya rangi nyeusi na manjano na helmeti yake kwenye kichwa. Kwenye mikono yake ameweza kuvalia glavu ambayo ina ishara ya Kenya.

Sehemu ambayo imejengwa na kupakwa rangi nyeupe na maandishi ambayo yanaonekana ni ya chuo kikuu. Wanafunzi wapo kwenye pilkapilka zao za kuingia huko ndani. Miti kadhaa ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi imeweza kuzingira sehemu hio.

Mtu mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike anaonekana akiwa kwenye shughuli zake za kuogelea. Kichwani pake akiwa amejikinga na kitu ambacho ni cha rangi nyeupe. Mkono wake wa kushoto ameshikiia chuma ilio kando.

Mchezaji mmoja wa mpira ambaye ameweza kuvalia shati limeandikwa Kenya na kinyasa ya rangi nyekundu, amevalia kiatu kimoja ya rangi nyeusi pamoja na nyeupe, na soksi yake ni nyekundu ikiwa na nyeupe. Mbele yake kuna mpira mmoja.